Mifumo ya umeme inayo safirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine inayopitisha nyaya za umeme kupitia nguzo maalumu, zilizo simikwa vizuri katika ardhi na kuunganishwa vizuri kwa mita ndogondogo zinazopeleka umeme kwenye nyumba zenye makazi ya watu.

Mifumo ya umeme inayotumika kusambaza nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda eneo jingine katika mtaa wa uswahilini, huku nguzo hiyo iliyosimikwa vizuri, ikiwa imeunganishwa kwa nyaya imara zinazopitisha umeme mkubwa na umeme mdogo unaopeleka majumbani na maofisini.

Mifumo ya umeme, huduma inayotolewa na nishati maalumu inayozalishwa kupitia mamlaka, ambapo nguzo imara iliyotengenezwa kwa mbao, iliyosimikwa katika ardhi ya maeneo ya uswahilini. Kukiwa kumeunganishwa nyaya zinazoingiza umeme na kutoa katika maeneo mbalimbali.

Huduma ya nishati ya umeme inayotolewa na kifaa maalumu kinachotengenezwa kwa teknolojia ya kielectroniki, ambacho hufanya kazi ya kupokea, kuhifadhi, kuchochea umeme na kupunguza nguvu ya umeme, kilichounganishwa katika nguzo mbili zilizosimikwa imara katika ardhi kikiwa kimeunganishwa kwa nyaya zinazoingiza na kutoa umeme katika kifaa hicho.

Mistari ya pundamilia, iliyochorwa katika eneo la barabara, kama moja ya alama za barabarani kwa ajili ya kuashiria eneo maalumu la watembea kwa miguu wanaovuka barabara, kutoka upande mmoja kuelekea upande mwingine ili kujikinga na athari za ajali barabarani.

Alama za barabarani, alama za pundamilia zilizo chorwa vizuri katika eneo la barabara ili kuwa saidia watembea kwa miguu kuvuka, kutoka sehemu moja na kwenda upande mwingine wa barabara. bila kusababisha ajali zinazosababisha kutokuwepo kwa alama hizo.

Taa za barabarani na alama za barabarani, zilizochorwa vizuri kwa rangi ya pundamilia. Eneo ambalo linaruhusu watu kuvuka kwa usalama kutoka upande mmoja wa barabara kuelekea upande mwingine wa barabara. Sehemu ambayo ni mahususi kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Magari makubwa na madogo, yanayojihusisha na usafirishaji wa abiria pamoja na usafirishaji wa mizigo, yakipita katika barabara kubwa, inayoingia katika malango ya jiji na mengine yakitoka katika malango ya jiji, kuelekea maeneo mbalimbali, huku yakiwa yamesafirisha watu pamoja na mizigo ndani yake.

Chombo cha usafiri, pikipiki yenye magurudumu mawili, iliobeba mizigo na kuongozwa na kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana, dereva hodari wa masuala ya usafiri wa barabarani, akiwa amevalia mavazi maalum, sare ya madereva wa pikipiki wa eneo hilo.

Usafirishaji wa abiria pamoja na mizigo, unaofanyika katika barabara kubwa ya wazi yenye kiwango cha lami, inayoingiza magari na kuyatoa nje ya mji, huku kukiwa na magari tofautitofauti ya kifahari pamoja na magari maalumu kwa ajili ya kubeba mizigo, yanayosafirisha bidhaa na watu kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine.

Kifaa maalum cha kuhifadhia uchafu, ndoo iliyotengenezwa mahususi na kwa mfuniko mzuri. Iliyowekwa pembezoni mwa barabara ikiwa imesheheni uchafu uliohifadhiwa ndani ya kifungashio hicho ambacho kimeshindwa kufunga vizuri baada ya kufurika uchafu.

Utunzaji wa taka mbalimbali hususani taka ngumu hasa za karatasi zinazozalishwa majumbani pamoja na maofisini; kifaa kinachotumika kuhifadhi taka hizo kilichotengenezwa mahususi, kwa plastiki ngumu na kufunikwa kwa mfuniko madhubuti unaozuia hewa mbaya kutoka nje.

Gari maalumu linalotumika kwajili ya kukusanya taka maeneo mbalimbali lililotengenezwa kwa teknolojia ya kisas,a huku ikiwa na sehemu maalumu ya kuhifadhi taka zinazo chukuliwa katika maeneo tofauti tofauti, kukiwa na wanaume wawili vijana wawili wanafanya kazi ya kukusanya taka na kuziweka ndani ya gari hilo.

Sehemu maalumu kandokando mwa makazi ya watu, mahali ambapo pametengwa maalumu kwa ajili ya uhifadhi wa takataka za aina tofautitofauti; huku zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio vikubwa na vidogo, kwa ajili ya kuhakikisha hakuna usambazaji wa taka zozote katika eneo hili.

Vifaa maalumu vinavyotumika kuhifadhia taka hususani taka za majumbani pamoja na taka mbalimbali, vilivyohifadhiwa katika eneo safi sehemu iliyozungukwa na miti mingi. Vifaa hivyo vikiwa na magurudumu madogomadogo meusi na vikiwa vimepakwa rangi ya njano na kufunikwa kwa mifuniko imara.

Kijana wa kiume anayejishughulisha na shughuli ya uzoaji wa taka akiwa amezihifadhi taka hizo, hususani taka ngumu katika toroli lake la gurudumu moja, na kuzipeleka mahali ambapo makontena ya kuhifadhia taka yamewekwa mahususi kwaajili ya uhifadhi wa taka hizo.

Kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa plastiki ngumu ambacho hutumika kuhifadhia taka mbalimbali, hususani taka za karatasi pamoja na taka nyingine ngumu, zisizo za kimiminika. Kifaa kilichochorwa na kubandikwa karatasi yenye matumizi pamoja na kifaa hicho.

Gari la kisasa linalotumika kukusanya uchafu maeneo mbalimbali ya miji, likiwa limebeba kifaa maalumu kinachotumika kuweka takataka katika maeneo ya mitaa ya moji pamoja na vijijini. Kifaa chenye rangi ya bluu na magurudumu meusi mahususi kwa kazi hiyo.

Kifaa kidogo cha usafi kilichotengenezwa madhubuti kwa plastiki ngumu na mfuniko imara, ambacho hutumika kuhifadhia taka hususani taka ngumu na taka za kemikali katika maeneo hususani majumbani pamoja na maeneo yenye mchanganyiko mkubwa wa watu.

Usafi wa mazingira mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana kijana, uku mikononi mwake akiwaameshika ufagio wa chelewa uliofungwa vizuri kwa mti mgumu akifagia eneo la barabara mahali ambapo watu utembea kwa miguu kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine katiak eneo hilo.

Mifuko maalum iliyotumika kuhifadhi takataka hasa za majumbani hususani taka ngumu zisizoza kimiminika, iliyorundikwa katika eneo la wazi pembezoni na makazi ya watu, eneo ambalo utupaji wa taka tofautitofauti hufanyika hapo.

Huduma ya maji safi na salama inayounganishwa kupitia mabomba maalumu, yaliyotengenezwa vizuri na kupakwa rangi nyeusi maalum inayovuta maji kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vya maji, na kwa visa ambazo katika maeneo hasa maeneo ya makazi ya watu.